Mikono ya watu waliopanda mche mdogo ardhini wenye unyevunyevu, huonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Korido ndefu yenye sakafu ya rangi nyekundu inayong'aa kwa usafi pakiwa na ukimya huku taa ikiwaka vizuri, mazingira haya ya ndani ya hospitali yanaonyesha umakini katika usafi na mpangilio mzuri wa huduma na utulivu unaomsaidia mgonjwa.

Chumba cha upasuaji chenye wahudumu na wataalamu wa afya wakifanya upasuaji kwa makini huku wakitumia vifaa vya kisasa na wakiwa wamevalia mavazi ya kijani kwa ajili ya kujikinga kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma.

Katika hospitali ya watoto mtaalamu wa afya aliye vaa mavazi ya kujikinga anampima uzito mtoto mdogo kwa uangalifu; huku pembeni wazazi waliovaa barakoa wamekaa wakishika watoto wao, wakisubiri kwa utulivu zamu ya kupata huduma.

Katika wodi ya wazazi mama aliyetoka kujifungua amembeba kwa upendo mtoto wake mchanga pembeni mwanamke aliyevalia sweta jeusi anamkabidhi zawadi zenye msaada wa afya kama vile chandarua cha bluu cha kujikinga na mbu.

Katika wodi ya wazazi, mama aliyetoka kujifungua, amembeba kwa upendo mtoto wake mchanga, huku akiwa anatabasamu. Mazingira ya hospitali ni ya utulivu na yenye upendo, yakionyesha huduma na msaada kwa mama na mtoto katika kipindi hiki muhimu.

Mtoa huduma kwa afya ya jamii akimchoma mtu sindano ya chanjo ya bega, huku akiwa kaketi kwa utulivu. Na mtoa huduma kainama kwa umakini akitoa huduma hiyo, na watu wengine wakisubiri huduma kwa tahadhari na utaratibu.

Mmea wa Shubiri unaostawi vizuri mashambani, hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwaajili ya binadamu, hasa katika jamii zetu nyingi za Kiafrika.

Vidonge vingi vyenye rangi ya kijani na muundo wa mviringo ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumika kama tiba mbadala katika jamii nyingi, vidonge hivi vinatokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba nyingi za asili.

Chupa mbalimbali zenye dawa tofauti ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumika kwa tiba mbadala katika jamii zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi ni tiba za afrika katika jamii yetu.

Mmea uliostawi vizuri ukiwa na maua yaliyochanua kwa rangi mbalimbali inayopendeza. Mmea huu hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili, na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii zetu nyingi.

Mmea wa kijinga kibiachi uliostawi vizuri shambani unatumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa miili ya binadamu, hasa katika jamii zetu wengi wa Afrika.

Vifungashio vya rangi na muundo tofauti vyenye maneno (FORCEVAL), ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea ya asili kama ilivyo desturi kwenye tiba ya asili.

Chupa ndogo ya rangi ya kijani na nyeusi ikiwa na maandishi "UMURAVUMBA". Ni mfano wa dawa ya miti shamba inayotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asili kama ilivyo desturi kwenye tiba.

Vifungashio vya chupa na makopo mbalimbali, vyenye rangi tofauti. Ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asili kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.